Wachezaji wanaonekana uwanjani. Mmoja aliyenyoa safi na mwenye misuli tinginya anaonekana na mpira. Na mwenzake aliyefuga rasta, anaonekana akimkimbiza. Wote ni walemavu.

Ubao unaonekana ukihamasisha upanzi na utunzi wa miti na mimea. Karatasi iliyoko pale imeandikwa Our Forests, Our Future pamoja na maelezo mengine mengi ndani yake.